Mkuu wa majaji Martha Koome, apeana taarifa mbali mbali, kwa wanaripoti, kutoka nje ya ofisi yake ya mahakama kuu.

Ni ofisi ya Huduma Kenya, nje mna wafanyikazi wengi waliosimama kupigwa picha wamevalia unifomu , wote wamevalia shati vyeupe na nguo ya chini sketi ama longi nyeusi.

Mkuu wa majaji, Martha Koome, haabishwa kwenye koti. Kando yake kuna mwanaume na mwanamke, na nyuma yao kuna bendera ya Kenya nne.

Watu wanne waonekana wakitoka kwenye ofisi ya huduma wakiwa wanazungumziana, na mlinda askari mlinda usalama mmoja aonekana kwenye mlango.

Kalonzo Msyoka aonekana akitoa ujumbe mfupi kuhusu serikali anawaarifu wenzake na pia wanaripoti.

Hapa ni kituo cha Huduma Centre, ambapo Wanajamhuri wa Kenya wanasaidiwa kwa kupewa cheti na hati tofauti tofauti.